Pikipiki iliyo beba mitungi ya maziwa imesimama mbele ya geti. Pikipiki hii ina maziwa kani mbili. Mtu mmoja aliyevalia jaketi ya manjano anaonekana kufungua yale maziwa ili kuyateremsha.

Mwanaume mmoja ambaye ametabasamu na kukoboa ndizi. Ndizi hii ni nyeupe na yale makobo ni ya rangi ya kijani kibichi. Bado yuko na ndizi zingine ambazo anatarajia kuzikoboa. Ametabasamu sana.

Ndizi hii iliyonawiri vizuri na ndizi iliyoshikiliwa na mti inaonekana kuwa na zao bora. Ndizi hii ni refu na ni ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Iko katika shamba iliyolindwa na kupaliliwa vizuri.

Mwanamume mmoja akiyechuchumaa na kukama ng'ombe maziwa yale yakienda kwenye ndoo. Ameinama akikamua ng'ombe jeupe ambayo pembe zake hazijaenda katika usawa na ng'ombe hii imetulia.

Maziwa ambayo yamejaa katika kanta za maziwa zilizopangwa yana mwagwa na wanamme wawili waliovalia surupwenye za rangi ya samawati na kofia nyekundu. Wanamme wengine wako mlangoni ili kusaidia kusongesha mbele.

Mama mmoja aliyekaa anaonekana kupima kitu ili kiwe mizani fulani katika viandarua vilivyoekwa hapo chini. Wamama wawili wanaonekana kusimama, mmoja aliyebeba mtoto mkononi na mwingine anayeangalia ambavyo vizani hivyo vinapimwa.

Ndizi zilizokomaa vizuri zinaonekana kubebwa na mtu ambaye pia anafanya kazi yake kwa nguvu zikiwekwa kwa gari. Kuna mumama ambaye ameinama na anayeonekana kuwa ako sokoni kuziongelelea ndizi hii.

Shamba lililo na mazao mazuri linaonekana likiwa limejaa afya. Hii inaonyesha matokeo ya kilimo bora yenye mpangilio mzuri matumizi ya mbegu bora, mbolea na maji ya kutosha. Ndizi ni zao muhimu la chakula na pia biashara linalo wasaidia wakulima kupata kipato na kuchangia usalama wa chakula.

Shamba linaonekana likiwa na mahindi yaliyokomaa na ata kukauka ishara ya kwamba yamefikia hatua ya kuvunwa hii inaonyesha mafanikio ya mkulima katika kutumia mbinu bora za ukulima kama kupanda kwa wakati, matumizi sahihi ya mbolea na kudhibiti wadudu. Mahindi haya ni muhimu kwa chakula cha familia na pia yanaweza kuuzwa kwa soko.

Ndizi hii iko juu ya mgomba na inaonekana imekomaa vizuri ishara ya kilimo bora. Hii inaonyesha jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika na mbinu bora za kilimo, kama kutumia mbolea sahihi, kumwagilia kwa wakati na kuchagua mbegu bora. Kilimo hiki cha kisasa huongeza mavuno na kipato cha mkulima kikichangia usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi vijijini.

Mama aliyetabasamu huku akikamua ng'ombe wake, jambo linaloonyesha furaha na mafanikio katika kilimo, hii ni ishara ya uzalishaji wa maziwa, mojawapo ya shughuli muhimu katika sekta ya kilimo, ufugaji wa ng'ombe huchangia chakula, kipato na lishe bora kwa familia na jamii.

Neti nyeupe iliyowekelewa maziwa yaliyolala inaonekana kuwekelewa juu ya sufuria iliyo karibu na sufuria nyingine ambayo maziwa yale yametolewa. Maji ya maziwa yaliyolala pia yanaonekana katika sufuria nyingine.

Aina mbalimbali za matunda yanaonekana sokoni, kama vile ndizi. Hii inaonyesha matokeo ya kilimo cha matunda ambacho huchangia lishe bora na kipato kwa wakulima. Kilimo hiki ni muhimu kwa uchumi wa nchi na huimarisha maisha ya watu kupitia ajira na biashara ya mazao ya kilimo.

Mwanamke aliyevalia viatu na ambaye ana ndoo katikati ya miguu yake, anakamua ng'ombe iliyofungwa miguu za nyuma mbili. Ng'ombe hii ni nyeupe na nyeusi na inakamuliwa na mwanamke.

Shamba hili linaonekana likiwa na mimea yenye afya na iliyokomaa vizuri. Hii inaonyesha matokeo ya kilimo bora, matumizi ya mbolea sahihi, maji ya kutosha na mbinu nzuri za kilimo. Zao hilo linaweza kuwa ni chanzo cha mkulima mzuri anayejua kazi anayefanya kwa usawa, na linaonyesha mafanikio katika sekta ya kilimo.

Ng'ombe hawa wanakula chakula kutoka eneo ambalo watu hutapa mabaki ya vyakula .Hii inaonyesha jinsi mifungo inaweza kutumia mabaki ya mimea au chakula kama lishe na ni sehemu ya kilimo mseto ambapo taka za binadamu hutumika kama raslimali kwa mifugo. Ingawa inaweza kusaidia kupuguza garama ya chakula za mifugo ni muhimu kuhakikisha usafi na usalama wa mabaki hayo .

Ndizi mbichi inaonekana ikitolewa maganda na ikiwa tayari kwa chakula. Hii ni ishara za shughuli za kilimo hasa zao ya ndizi ambalo ni chakula muhimu kwa jamii nyingi. ukulima wa ndizi ni sehemu ya kilimo cha biashara na chakula na uchangia kipato kwa wakulima pamoja na lishe bora kwa familia.

Mkulima anasimama shambani akitazama kwa furaha migomba yenye ndizi mingi, na kubwa, anaonekana kuridhika na matokeo ya juhudi zake, baada ya kutumia mbolea bora, maji ya kutosha na mbinu nzuri za kilimo. Mazao haya bora yatamletea faida kubwa sokoni na kusaidia familia yake.

Shamba lililobawiri vizuri lenye mazingira safi na tulivu huku ng'ombe wakiwa wamelala kwa utulivu. Hii inaonyesha ufungaji bora unaozingatia afya na ustawi wa wanyama. Ng'ombe waliotulia huashiria kuwa wanatunzwa vyema kwa lishe bora, maji safi na mazingira salama. Ufugaji wa kisasa kama huu ni sehemu muhimu ya kilimo.

Maziwa yaliolala kwenye sufuria yanaonyesha hatua ya baada ya kukamuliwa kutoka kwa ng'ombe. Hii ni sehemu ya kilimo cha mifugo, ambapo maziwa hukusanywa kwa matumizi ya nyumbani au kuuzwa, kilimo cha maziwa ni chanzo muhimu cha lishe na kipato kwa wakulima na huchangia katika maendeleo ya uchumi wa vijiji.

Ndizi zilizokomaa vizuri na ambazo zimewekwa juu ya nmgari ambazo zinasafirishwa. Ndizi hii imewekwa chini ya matawi ambayo ni rangi ya kijani kibichi.

Ndizi zimetolewa shambani na zimewekwa pamoja tayari kwa kuuzwa au kusafirishwa. Hii inaonyesha hatua za baada ya kuvuna katika kilimo ambapo mazao yanachakatwa na kuhifadhiwa vizuri ili yaweze kudumu na kufika sokoni. Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika uchumi na usalama wa chakula.

Mtaalamu wa kilimo anaofundisha watu wengine. Hili ni jambo linaloonyesha usambazaji wa maarifa ya kilimo. Anaweza kuwa anaeleza mbinu bora za kilimo kama upandaji sahihi, matumizi ya mbolea au udhibiti wa wadudu. Hii ni muhimu kwa kuongeza uzalishaji wa mazao, kuboresha maisha ya wakulima na kuhakikisha usalama wa chakula.

Mwalimu yuko maabara na maabara haya yanaweza kuwa ya kilimo ambapo wanafunzi hujifunza kuhusu udongo, mbegu bora, mbolea na wadudu waharibifu. Hii inaonyesha jinsi elimu ya kilimo inavyotolewa kwa vitendo ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa mbinu bora za uzalishaji.

Mwanamke mmoja anayeteka maji, ambayo yanamwangwa kutoka kwa kibuyu cha rangi ya kijani ya kibichi, na kijana aliyevalia kofia na viatu vya rangi ya samawati na shati jeusi. Mama huyu ameinama na amevalia patipati za samawati.

Kifaa hiki ni cha kunyunyizia dawa au mbolea shambani ambacho kinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kifaa hiki hutumika kuhakikisha mimea inapokea virutubisho au dawa kwa usahihi na kwa kipimo sahihi. Katika kilimo ya kisasa matumizi ya vifaa hivi husaidia kuongeza mavuno na kupunguza upotevu wa rasilimali kama maji na mbolea.

Ng'ombe wa freshian wamesimama wakikamuliwa kwa mashini . Huku wanaume wawili wakisimamia kazi hiyo. Mazingira ni safi na yanafaa kwa usindikaji wa mazao ya mifugo. Vifaa vimepangwa vizuri na shughuli zinafanyika kwa utaratibu unaoonyesha umakini na usafi wa hali ya juu.

Ndizi ziko shambani na zimeiva vizuri ishara kwamba kilimo kimefanyika kwa ustadi na kwa wakati unaofaa. Mkulima ametumia mbinu bora za kilimo kama vile umwagiliaji wa kutosha, udhibiti wa wadudu na mbolea ya asili kuhakikisha ndizi zimekomaa vizuri. Hii ni mfano mzuri wa jinsi kilimo bora kinaweza kuleta mavuno mengi na ya ubora.

Mkulima anashika ndizi iliyokomaa kwa furaha huko akitabasamu akionyesha mafanikio ya jitihada zake shambani. Hii inaonyesha jinsi kilimo kinavyoweza kuleta matokeo chanya na kuwapatia wakulima kipato na chakula. Kupitia mbinu bora za kilimo wakulima huzalisha mazao mengi na bora kama ndizi.

Ndizi zilizoiva vizuri na ambazo ni chanzo cha lishe bora. Ndizi zina virutubisho muhimu ambalo mwili inahitaji. Kula ndizi mara kwa mara husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia magonjwa. Ni chakula cha salama kwa watoto, wazee na watu wa rika zote.

Shamba lililotengenezwa vizuri lina ndizi ambazo zimepandwa katika laini, na zimepandwa vizuri tawi ya rangi ya kibichi ambayo yamekomaa na kuonekana vizuri.

Kuna bakuli lenye mchanganyiko unaochanganywa kwa uangalifu huenda ni chakula cha mifugo. Mchanganyiko huo ni sehemu ya shughuli za kilimo ukionyesha maandalizi ya virutubishi vya mimea au wanyama. Hii inaonyesha jinsi kilimo bora kinavyohitaji maandalizi ya kina.

Katika shamba hili linalonawiri tunapata kuna mimea tofauti tofauti mojawapo ikiwa ndizi. Ndizi zilizorefuka na ambazo ziko kijani kibichi. Tunapata pia nyasi ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Kuna sehemu ya shamba ambayo imelimwa lakini haijapandwa chochote.

Kuna mchanganyiko wa maziwa ambayo ni maziwa yaliyotolewa kutoka kwa wanyama ambao wanakula majani yanayotoka shambani ambayo ni majani mabichi. Maziwa haya ni mazuri kwa afya na yanaongeza nguvu kwa mwili.

Mwanaume anaonekana akikama ng'ombe wake kwa ustadi . Hii ni ishara ya shughuli ya kilimo haswa upande wa ufugaji wa maziwa. inawakilisha juhudi za mkulima katika kuzalisha maziwa kwa matumizi ya nyumbani au biashara. Ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ni sehemu muhimu ya kilimo unaochangia lishe bora na kipato kwa familia na jamii kwa jumla.

Ndizi hizi zimeiva vizuri na zinaonekana zikiwa na rangi ya manjano angavu ishara ya mazao bora. Hii inaonyesha mafanikio ya kilimo bora ambapo mkulima ametumia mbinu sahihi kama upandaji mzuri, udhibiti wa wadudu na mbolea inayofaa. Kupitia kilimo wakulima huzalisha chakula cha kutosha.

Shamba lenye mimea ya ndizi na miti mingine linaonekana kuwa kijani kibichi ikionyesha afya nzuri ya mazao. Mimea hii inaashiria kilimo bora kinacholindwa na kutunzwa vizuri kwa kutumia mbinu za kisasa na za asili. Kilimo cha ndizi kina faida kubwa kwa chanzo cha chakula na kipato kwa wakulima.

Ndizi bichi linalong'olewa ngozi, ishara kuwa li tayari kupikwa. Ndizi ni zao muhimu la kilimo lililolimwa, katika maeneo mengi ya Kenya na Afrika Mashariki. Ni chanzo kizuri cha lishe na kipato kwa wakulima. Mchakato wa kung'oa ngozi unaonyesha hatua ya matumizi baada ya kuvunwa shambani.

Mwanamke aliyevaa ovaroli anaonekana akitumia dawa maalum kumhudumia ng'ombe wake. Hii ni ishara ya jinsi wakulima wa kisasa wanavyozingatia afya ya mifugo wao, kwa kutumia dawa za kinga na matibabu. Hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama na ni mfano mzuri wa maendeleo ya kilimo na ufugaji unaozingatia ustawi wa wanyama.

Ng'ombe wanaokula katika mahali pazuri, safi na kwenye nyumba yao nzuri wanaonyesha jinsi kilimo bora na ufugaji wa kisasi unavyotekelezwa. Mazingira safi na yenye utaratibu huwasadia ng'ombe kuwa na afya njema kutoa maziwa mengi na kukuwa vizuri. Hii inaonyesha kuwa mkulima anazingatia lishe bora, usafi na ustawi wa mifugo wake.

Ndizi, zimenawiri vizuri, shambani. Zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Hii inaonyesha kilimo bora na utunzaji mzuri wa mazao. Wakulima wametumia mbolea, maji, na mbinu sahihi za kilimo kuhakikisha ndizi ni nyingi, na zenye afya. Hili ni mfano mzuri wa mafanikio katika sekta ya kilimo.

Mama walio sokoni wanafanya kazi yao vizuri ya kutengeneza ndizi, ndizi hii ni ya kibichi na ndizi hii inatengenezwa ikitolewa ili kukaa vizuri ndiposa waweze kununua. Ndizi hii imekomaa na kuonekana vyema katika soko hii.

Ndizi nzuri na iliyoiva ya rangi ya manjano imewekwa mahali. Ndizi hii ni refu na imeshikana katika kinoti cha ndizi mingi. Ndizi hii ikona sehemu ya mbele ambayo ni nyeusi.

Chakula kinapeanwa kwa watu kikiwakilisha matunda ya kilimo bora. Hii inaonyesha jinsi sekta ya kilimo inavyowezesha upatikanaji wa chakula cha kutosha kwa jamii. Kupitia elimu ya kilimo, wakulima hujifunza mbinu bora za kilimo, ili kuongeza mavuno na kuhakikisha usalama wa chakula.

Ndizi nyingi mbichi ziko sokoni, tayari kuuzwa. Ndizi ni zao muhimu katika kilimo cha Kenya, hasa sehemu zilizo na joto. Zinachangia lishe bora na pia ni chanzo cha kipato kwa wakulima.

Ng'ombe wawili waliosimama katika kizimba na waliofungwa miguu ya mbele na nyuma wanakamuliwa kutumia kifaa cha teknolojia. Ng'ombe hawa ni rangi nyeupe na nyeusi na wametulia.

Ng'ombe iliyofungwa shingoni inaonekana kusimama tuli, ilhali mwili wake si mzuri sana kwa sababu mwili huu umejaa vidonda vingi. Manthara yake si mazuri na ng'ombe hii inaonekana kuwa mgonjwa ndiposa ngozi yake inaonekana ni kama imechomeka.